Mazingira ya shule ya wanafunzi wanaosoma elimu ya upili. Katika mazingira haya kuna kamba ambazo zimeanikwa nguo za wanafunzi wanaosoma elimu ya upili. Na pia kuna majengo ambayo yanaonekana kuwa ni ya kizamani au yakiwa katika maeneo ya vijijini.